Chanjo ya MMR two ambayo ni kifushi cha Measles, Mumps na Rubella , imetengenezwa na kampuni ya MSD na ni chanjo ya virusi hai. Ipo kwenye mfumo wa unga na kimiminika kinachotumika kuchanganya kabla ya kudungwa.